Watu wawili wanajaza maji kutoka kwenye kifaa cha kusambaza maji. Mwanamke mmoja amevaa shati la bluu, kilemba cheupe, na sketi nyeusi. Ameinama. Akiwa ameshika kibuyu. Mwanamke mwingine amevalia shati nyeupe, ameshika chombo kikubwa cha rangi ya dhahabu, nyuma yao kuna mashamba.

Wanawake wawili na mtoto mchanga wakiwa ndani ya hema. Mwanamke moja amevaa kinyango na miwani anazungumza na mwanamke mwingine anayemshika mtoto. Wamekaa kwenye meza ndogo na kuna chupa ya sanitizer na karatasi juu yake.

Mikono ya mtu ikishika chupa mbili za dawa zenye rangi nyeupe, chupa moja wazi zaidi inaonyesha lebo yenye maelezo ya dawa, jina la mgonjwa na tarehe za matumizi. Kama. Efavirenz 600 mg tablet ambayo ni dawa inayotumika kutibu EVU mtu huyo ameketi kwenye kiti cha bluu na amevalia nguo nyeusi na aproni nyeupe.

Barabara iliyojaa maji mengi labda kutokana na mafuriko ama mvua. Watu kadhaa wanatembea ndani ya maji hayo. Kwa mbele wanaume wawili wanatembea kwenye maji mmoja amevalia koti jeusi na shati la kijani mwingine amevalia hudi ya pinki yenye picha ya tabasamu. Yule wa pinki anashikilia viatu mikononi mwake. Kwa nyuma watu wengine pia wanatembea kwenye maji. Kando ya barabara kuna majengo na milumbwe ya michanga ya charangamwe.

Daktari wa meno, mwanamke akiwa amebalia sare ya bluu, kofia ya bluu na barakoa ya bluu akimhudumia mgonjwa, mgonjwa mwanamume amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno na amevaa miwani ya machungwa na kujikinga. Kuna vifaa vya meno vinavyoonekana karibu na mgonjwa, ikiwemo kikombe cha bluu chenye kioevu. Chumba kinaonekana kuwa kliniki ya meno yenye taa za upasuaji na dirisha kwa nyuma.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nje ya jengo ya choo ya shule. Jengo hilo lina maandishi girls toilet Engai high school Shule ya pili ya Engai. Upande wa kulia wa jengo kuna kituo cha kunawa mikono yenye maandishi wash your hands here . Wanaume hao wawili wanaongea huku mmoja akiwa amevalia shati la pinki na suruali ya khaki na mwingine amevaa koti la rangi ya khaki .

Mwanaume amevaa koti jeupe, tai na barakoa ameshika chupa ya kijani kibichi yenye kioevu. Anachunguza au kupanga vitu ndani ya katoni kubwa iliyowazi. Nyuma yake kuna milundo ya katoni kubwa zilizofungwa nyingi zikiwa na nembo ya Covax na TPC Packaging Limited na baadhi zikiwa na maandishi time and temperature .

Chumba cha hospitali au kliniki ambapo mgonjwa anaandaliwa kwa ajili ya mashine ya MRI. Mfanyakazi wa afya amevaa sare ya kijani kibichi anasaidia mgonjwa aliyevalia nguo za plaid kulala kwenye kitanda kinachoelekea kwenye mashini kubwa nyeupe ya Siemens MRI. Kuna viti vya magurudumu na vifaa vingine vya matibabu pembeni.

Kundi la watu wakiwa ndani ya boti kadhaa ndefu za nchini wakisafiri kwenye maji yenye rangi ya kahawia. Pwani kuna makazi ya vijijini yenye vibanda vidogo vilivyoezekwa kwa nyasi. Pia kuna miti mingi ya migomba na mimea mingine mingi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na anga la bluu. Watu waliomo kwenye boti wamevaa fulana nyekundu.

Wanaume watatu ndani ya ghala ya bidhaa zilizopangwa. Mwanamke wa kati amevalia koti la maharaba jeupe na barakoa ya bluu anashika simu na kuonyesha kitu kwa kidole chake. Mwanaume wa kushoto amevalia barakoa ya nine five na shati la miraba. Nyuma yao kuna mirundo ya masanduku au virushi na juu upande wa kulia kuna bendera ya UNICEF.

Gala kubwa kuna mtu amevaa mavazi maalum ya kujikenga miwani na barakoa ya gesi. Amevaa pia harnesi ya usalama na glavu za kujikenga. Ameinama chini akishika chupa nyeupe ya plastiki. Nyuma yake kuna box mingi zimepangwa.

Watu wawili wamevaa suti nyeupe za kujikinga na barakoa za gesi wakifanya usafi au kuua wadudu. Mtu wa mbele amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni chenye rangi ya bluu na anatumia bomba ndefu kunyunyuzia sakafu. Mtu wa nyuma pia akifanya usafi au kazi nyingine, ingawa haonekani wazi. Wote wako ndani ya chumba kama jikoni au eneo la kazi.

Mwanamke amembeba mtoto mchanga aliyevikwa blanketi jeupe la kofia jekundu. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya njano yenye nembo, barakoa na ngano ya uso. Anainama kumhudumia mtoto akimpatia chanjo au dawa. Mwanamke huyu pia amevaa barakoa. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamevalia fulana za njano zinazofanana na baadhi wamevalia barakoa.

Choo cha umma chenye kuta zilizojengwa kwa mawe na paa la rangi ya majano na kijani kibichi. Juu ya jengo kuna maandishi public toilet , mwanamume mmoja amevalia shati la milia, nyeupe na nyeusi anaonekana akitembea kuelekea choo hicho. Karibu na jengo kuna nyasi za kijani kibichi, miti na baadhi ya mimea midogo. Kwa mbali majengo marafu na nyuma ya miti.

Watu wanne wakiwa nje karibu na duka, mwanamke mmoja ananawa mikono kwa kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya bluu wengine watatu wamesimama karibu na wote wanne wamevalia barakoa. Mandhari ya nyuma ina mimea mingi na udongo wenye rangi nyekundu. Pia kuna kibao kinachosomeka agent .

Eneo lililojaa mafuriko ambapo maji yamefunika barabara na kufikia hadi nusu ya magari. Magari mengi ikiwemo basi na magari madogo yamekwama kwenye maji. Upande wa kulia, gari la rangi ya kijani kibichi limetumbukia kabisa kwenye maji. Nyuma kuna majengo na nguzo za umeme.

Mabuyu yaliyopambwa kwa shanga na kamba yametawanyika chini. Baadhi yanavufuniko vya mbao au chupa na yamezungukwa na vitambaa na vitu vingine vya asili. Inaashiria matumizi ya kitamaduni au ufundi wa asili.

Kambi ya wakimbizi ya muda yenye hema na vibanda vimgi vilivyotawanyika kwenye ardhi ya udongo. Mbele kuna pipa kubwa jeupe la maji au chombo kingine kimewekwa juu ya meza ndogo ya mbao.

Vhupa tatu za virutubisho vya vitamini D3 zikawa zimepangwa kwa mpangilio. Kila chupa inalebo yake yenye jina la bidhaa, kama vile Mind Body Gain Vitamin D3 Potency Vitamin D3, na nayo chewable Vitamin D3. Zinaonyesha viwango tofauti vya IU na idadi ya vidonge. Zikiwa zimechorwa huku na huku, zikojuu ya sehemu ya rangi ya kijanikibichi.

Wingu kubwa la nzige wanaoruka angani na kutua kwenye miti , mwanamume mmoja amevaa shati la kijivu anajaribu kuwafukuza kwa kutumia fimbo , anga lina mawingu meupe na linang'aa , mandhari ikiwa na mimea ya kijani kibichi na miti iliyojaa nzige.

Pakiti ya dawa kama kibandiko cha bista, dawa ziko katika vidonge vya rangi vya kijani kibichi ,katikati kuna ukanda wa kijani ulioandikwa neno Ibuprofen kwa herufi kubwa nyeupe ,vidonge vimepangwa vizuri ndani ya vifuo vkya plastiki .

Wanawake watatu na mwanaume mmoja ndani ya kituo cha afya. Mwanamke aliyekatikati amevalia koti la kijivu, amefungwa vifaa vya kumsaidia kusimama, wawili kati ya watatu hawa wamevaa makoti meupe ya madaktari wakishiriki katika zoezi la ukarabati au matibabu, nyuma kuna bango la hospitali.

Kituo cha kunawa mikono, kuna tangi kubwa la maji ya rangi ya kijani juu lenye chapa Zanzibar. Chini yake kuna beseni la kunawia mikono la rangi ya kijani pia na bomba dogo la maji. Kushoto kuna chupa ya sabuni ya maji. Maji yanachurika kutoka kwenye beseni, yanakusanywa kwenye ndoo nyeupe iliyo chini. Kituo hiki kimetengenezwa kwa chuma cheusi. Nyuma kuna mimea na ukuta.

Mwanamume amelala chali kwenye kitanda cha uchunguzi cha rangi nyekundu. Amevalia shati la kijivu lenye miraba na suruali nyeusi na ana barakoa ya rangi ya bluu usoni. Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe la daktari anasimama juu yake akishika na kupinda goti la mwanamume huyo.

Eneo lililojaa mafuriko. Maji ya kahawia yamefunika ardhi na kufikia hadi majengo. Kuna nyumba zenye paa za bati na mbele kidogo kuna mabaki ya mti yaliyozama majini. Kijiji kimeathirika na mafuriko makubwa.

Eneo wazi la udongo ambapo watu wamejipanga foleni ndefu nyuma. Mbele kuna mtaalamu wa afya amevaa fulana ya kijani kibichi na barakoa akimpa sindano ya chanjo mtu mwingine aliyekaa kwenye kiti. Mtu huyo anayechomwa chanjo amevaa barakoa nyeusi na nguo nyeupe. Watu wengine pia wamevaa barakoa.

Tenki kubwa la maji la chuma likiwa limewekwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Wafanyikazi wawili wakiwa juu ya mnara mmoja akiwa upande wa kushoto na mwingine kulia wakifanya kazi ya ujenzi. Ngazi ndefu ya chuma inayoongoza hadi juu ya tenki. Nyuma ya mnara kuna miti mirefu na anga yenye mawingu meupe.

Daktari wa macho amevalia koti jeupe la daktari akimchunguza macho mgonjwa wake ambaye ni mwanamke. Daktari anatumia mashine maalum ya kuchunguza macho. Mwanamke ameketi na amewekwa sawa kwenye mashine hiyo. Chumba kina kuta za rangi ya bluu, ni kliniki ya macho au hospitali.

Chupa kadhaa za dawa zinazoitwa Zephania Life Herbal Clinic zilizotengenezwa kwa ajili ya kisukari. Zina rangi nyeupe na label za kijani, chungwa na nyeusi. Baadhi ya chupa zimeandikwa six bottlesmissing. Label moja ina maandishi, imepimwa na kudhibitishwa na MA.Zote zina vifuniko vyeupe vilivyofunikwa na muhuri wa usalama. Zimepangwa juu ya meza ya kioo.

Eneo kame lililokumbwa na ukame mkali, ardhi ni nyekundu na kavu ikiwa na mimea machache iliyokauka na miti mikavu isiyo na majani. Katikati mwanamke amevalia buibui nyeusi na nguo nyepesi anasimama, karibu naye kuna mizoga mingi ya wanyama.

Mwanaume mzee akiwa amevaa barakoa ya blue na shati lenye michoro ,anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mfanyikazi wa afya ambaye pia amevaa barakoa. Mfanyikazi huyo anatumia pamba kusafisha eneo la sindano.

Mwanamke amevaa barakoa ya bluu na miwani anapokea sindano begani. Mtu mwingine ambaye labda ni mfanyikazi wa afya anampa sindano hiyo. Mwanamke huyo amevaa nguo ya rangi ya kijani kibluu na sweta ya kijivu. Nyuma yao kuna hema na sanduku lenye maandishi Kemsa.

Mwanaume mmoja amevalia shati la mikono mirefu na suruali ya kahawia. Amekaa kando ya mashine ya incubator akishighulikia mtoto mchanga aliye ndani ya incubator hiyo. Kwa nyuma kuna incubator nyingine na nguo za mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha hospitali au kituo cha afya.

Chupa ya Nature's Bounty Ion yenye miligramu 65 za madini ya chuma kutoka miligramu 325 za Ferrous Sulphate inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Ina vidonge 100 na ni kirutubisho cha madini.

Chupa mbili za chanjo, moja ikiwa na lebo inayosomeka yellow fever vaccination . Pia kuna amkule tupu na sindano mbele yake. Vitu hivi vyote vimewekwa kwenye uso wa buluu. Barakoa nyeupe kando upande wa kulia.

Mwanamke akiwa amevaa suruali nyeusi na fulana nyeusi akitumia kizimamoto kuzima moto mdogo unaowaka kwenye chombo fulani labda ndoo iliyowekwa chini. Kizimamoto kinatoa povu jeupe au poda kuzima moto huo. Eneo ni nje kwenye sakafu iliyopambwa kwa matofali. Nyuma kuna kilima cha nyasi.

Barabara iliyojaa maji ya mvua huku magari na watu wengi wakijaribu kupita. Mbele mwanaume anasukuma mkokoteni mdogo na nyuma yake kuna gari la wagonjwa ambulensi lenye taa zenye zinazowaka ikipita kwenye msongamano.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mama akiwa amemshika mtoto mchanga amebeba mtoto wake ambaye anaonekana analia. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa barakoa na glovu nyeupe anatoa sindano kwa mtoto huyo mchanga. Mama anaoekana akijaribu kumtuliza mtoto wake huku akitabasamu kwa furaha ingawa mtoto analia. Nyuma yao kuna mtoto mwingine mdogo.

Chupa ndogo ya dawa yenye kofia ya kijani iliyoandikwa Measles, Rubella Mumps . Karibu yake, kuna sindano kubwa iliyo wazi, na nyuma yake kuna vidonge vya dawa vilivyopangwa kwenye kifungashio cha bista. Pia kuna chupa nyingine za dawa nyekundu na vidonge vya rangi ya chungwa vilivyotawanyika.

Mwanamke akiwa amebeba mtoto mgongoni huku akiwa amebeba mtungi mkubwa wa maji wa rangi ya manjano mgongoni kwa kutumia kamba. Amevalia nguo za rangi mbalimbali na kitambaa cha rangi ya machungwa kichwani na kuna mtu mwingine mbele yake.

Mwanamke amevaa barakoa ya bluu na glovu nyeupe akiwa ameshika sanduku lenye maandishi face mask . Amevalia shati la mikono mirefu la rangi nyekundu na jeans za bluu na ana mfuko mdogo kiunoni. Yuko nje kwenye eneo la mjini na watu wengine wanatembea nyuma yake. Pia kuna mabango ya matangazo ya aiskrimu nyuma yake.

Kundi la wanawake kutoka jamii ya kiasili, wengi wao wakiwa wamebeba mitungi ya maji kichwani. Wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi mbalimbali na mikufu mikubwa shingoni. Mandhari ya nyuma ni ya ukame na vumbi na vichaka.

Watu watano waliovalia suti nyeupe za kujikinga na barakoa wengine wakiwa wamebeba vifaa vya kunyunyizia. Wako karibu na gari la kubebea mizigo lililobeba kitu kilichofunikwa cheupe. Nyuma yao kuna majumba na wako karibu na vichaka.

Kundi la watu wanaume na wanawake wengi wao vijana, wamesimama nyuma ya meza iliojaa pakiti za taulo za kike, watu hawa wanashikilia mabango yenye jumbe mbalimbali zinazohimiza elimu ya hedhi na kukomesha unyanyapaa unaohusiana na hedhi, kama vile 'stop period stigma' na 'end the shame' naonekana kama wanafanya kampeni au shughuli ya kutoa msaada wa taulo za kike.

Mkono ya mtu ikishika chupa ya hudhurungi yenye label ya manjano. Kwenye label kuna maandishi Dr Abdela Herbal Covid ikiwa moja na picha ya mvi. Pia kuna picha inayofanana na kirusi cha Covid- 19 .Chini ya label kuna maandishi yanayoanza na within to. Mtu anayeshikilia chupa ana kucha zilizopakwa rangi ya kijivu na amezaa pete kadhaa.

Madaktari watatu wakiwa wamevaa nguo za upasuaji, barakoa na kofia wakifanya upasuaji. Wote wamejikita kwenye mgonjwa wakiwa wamezungukwa na kutumia zana za upasuaji. Mwanga mkali unatoka juu uliangazia eneo la upasuaji. Linaonekana kama tukio muhimu likiendelea katika chumba cha upasuaji.

Mwanaume mmoja akiwa amevaa kofia na suti ya kijani kibichi ya kazi akijipaka sabuni ya mikono kutoka kwa kitoa sabuni kilichowekwa ukutani. Chini yake, Kuna sinki mbili za kuosha mikono ikiashiria eneo la usafi.

Mtoto mdogo amekaa akitazama kutoka nyuma. Amevalia fulana nyekundu, ako ndani ya chumba cha kliniki. Mbele yake kuna mwanamke amesimama, amevaa koti njeupe la daktari anaangalia kitu. Chumba kina rafu zenye vitu, ndoo ya manjano na kitanda cha wagonjwa.

Daktari wa meno, amevaa koti jeupe, barakoa ya njano na taa ya kichwani, akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa mwanamke, amekaa kwenye kiti cha meno cha bluu, na amevaa barakoa ya bluu kidevu. Daktari anatumia zana za meno kinywani mwa mgonjwa. Mandhari ya nyuma ni ukuta wa rangi ya samawati.

Watoto wawili wakiosha mikono yao kwenye chombo chekundu cha maji kilichowekwa kwenye stendi. Mmoja ni msichana mkubwa ameinama akiweka maji na mwengine ni mtoto mdogo akijaribu kuosha mikono yake. Nyuma yao kuna jengo na sehemu ya nje yenye ardhi.

Daktari wa macho amevaa koti jeupe la daktari. Anamchunguza macho mgonjwa wake, ambaye ana nywele ndefu za rasta . Wanatumia kifaa kikubwa cha kupima macho. Kuna mapazia mekundu nyuma.

Kundi la watu wanaume na wanawake wafanyikazi wakiwa wamevalia zare za bluu na kofia za bluu. Wengine wana mabegi migongoni wanakusanya meza na viti vyeupe vya kukunja nje. Nyuma yao kuna majengo na miti.

Chupa tatu za virutubisho vya calcium kutoka bidhaa tofauti NatureMed, Pure Encapsulations, na Garden of Life My Kind Organics. Kila chupa ina lebo inayoonyesha habari kama vile wingi wa calcium , idadi ya vidonge na faida zake.

Mhudumu wa afya akimpa sindano mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mzazi au mlezi aliyevaa barakoa. Tukio linafanyika katika mazingira ya kliniki au hospitali.

Mfanyikazi amevalia suti nyeupe kujikinga na mask ya gesi na glovu za kijani. Amepiga magoti mbele ya chupa mbali mbali za kemikali akizishika moja kati yake. Nyuma yake kuna maghalaba yaliyojaa masanduku na vifaa vya ghala.

Mwanaume mmoja anatembea kwenye eneo lililojaa maji ya mafuriko amevaa fulana ya njano isiyo na mikono, shati la mikono mifupi na suruali ya rangi nyeusi. Mgongoni amebeba begi dogo la rangi ya bluu. Maji yamemfikia magotini nyuma yake kuna miti na mimea mingine iliyozama ndani ya maji.

Mwanamme amevaa koti cheupe la maabara na barakoa , anafungua boksi kubwa la kadibodi , anachunguza chupa yenye kimiminika cha kijani kibichi .Nyuma yake Kuna mirundo ya maboksi mengine makubwa yaliyondikwa Covax na TPC Packaging Limited .

Mwanamke amesimama mbele amevaa nguo ndefu yenye mchoro na kitambaa cha rangi ya peach kichwani. Mkanda wake ni wa rangi ya manjano. Nyuma yake kuna vyombo vingi vya kubebea maji vingine vikiwa vya rangi ya manjano, kijani na vyeupe. Mbali kidogo kuna watu wengine na majengo pamoja na miti.

Chupa ya dawa au virutubisho kutoka kampuni ya Nature's Bounty. Chupa ina rangi ya kijani, iliyokolea na kifuniko cha kijani, label inaonyesha kuwa ni Ion yenye 65mg, 325mg , Ferrous sulfate pia inasema support a red blood cell production , na ina vidonge mia moja na nyongeza ya madini.

Mtu amevaa suti nyeupe na kujikinga na glovu za bluu. Anatumia pampu ya kunyunyuzia dawa ambalo lina tanki ya rangi ya machungu mgongoni. Ananyunyuzia mimea kwenye bustani. Mimea ni ya kijani kibichi na yamepandwa kwenye mistari.

Wanawake wawili ndani ya chumba, mwanamke wa kulia amevaa fulana nyekundu, ana barakoa ya blue na anashika mfano wa meno, model ya mfano wa meno huku akieleza kitu kwa kalamu ya buluu. Mwanamke wa kushoto amevaa hijabu ya rangi ya kijani kibichi na ameketi akimsikiliza yule mwingine. Nyuma yao kuna kalenda na bango lenye maandishi Mars Wrigley .

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vingi vikiwa vya jadi. Mbele kuna kibuyu kikubwa cha rangi ya kahawia kikiwa na shanga nyeusi, nyekundu na nyeupe. Ndani yake kuna chupa ya plastiki yenye kifuniko cha kijani na chupa nyingine cha bluu pamoja na viti. Juu yake kuna kibuyu kingine kidogo kilichopambwa kwa shanga ya nyekundu na kitambaa.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini akiwa amefunikwa shuka jeupe na bluu. Daktari mmoja amevaa kofia ya bluu na barakoa anasimama karibu na mgonjwa akimhudumia. Muuguzi mwingine amevaa vazi la pinki na kofia ya bluu yupo upande mwingine akishughulikia mashine za matibabu zinazoonekana kama ventilator . Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vya kisasa vya matibabu.

Daktari wa meno aliyevaa sare ya bluu barakoa na ngao ya uso akishughulikia kiti cha matibabu ya meno. Eneo linaonekana kuwa kliniki ya kisasa ya meno yenye vifaa mbalimbali na skrini za komputa. Upande wa kushoto kwenye ukuta kuna maandishi ya bibilia na saa na skrini ya televisheni.

Boti ya mbao ikiwa imelemewa na mizigo mingi , mizigo hiyo ni pamoja na magodoro, vitu vilivyofungwa kwa kitambaa cha chui na mifuko mbalimbali ,maji mengi yanashughlikia eneo kubwa ya mafuriko , mtu mmoja amevaa koti jekundu na kofia nyekundu, anasimama nyuma ya boti ,anatumia fimbo kuendesha boti .

Wauguzi wawili wakiwa wamevaa sare za hospitali, kofia za bluu na barakoa wakimtibu mtoto mchanga. Mtoto yuko ndani ya mashine ya kuweka joto au kitanda maalum cha watoto wachanga akiwa na mrija na vifaa vingine vikiwa vimeunganishwa kwake. Nyuma yao kuna mashine zenye number zinazoonyesha vipimo mbalimbali.

Mkulima mmoja wa kiume amevalia nguo za blue ,barakoa na glovu nyekundu. Amebeba dawa ya kupilizia mgongoni ambayo ni rangi ya njano na nyeusi na anapigia mahindi. Nyuma yake kuna miti na mimea mingine. Anafanya kazi shambani.

Kifunganisho cha dawa ya kutuliza maumivu analgesic drugs , kuna boksi jeupe na njano na chupa iliyo na muundo sawa. Zote zina nembo isiyo na jina na maneno ya l ogo na analgesic drugs yameandikwa juu yake.

Mwanamke amekaa kwenye sofa kikijaza fomu. Amevaa shati la bluu, kadi ya utambulisho na barakoa ya bluu. Karibu naye, kuna mtoto mdogo aliye kaa, akitazama mbele. Kuna begi jeusi lenye maandishi Community Health na sanduku jekundu lililo wazi likiwa na vifaa. Nyuma kuna runinga na karatasi zenye herufi za alfabeti zimeandikwa ukutani.

Daktari au mtaalamu wa afya mwanaume akiwa amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya buluu akimpima na kumsaidia mgonjwa mwanaume ambaye amevaa kofia na shati la miraba. Wawili hao wako nje, chini ya dari au sehemu yenye kivuli.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevaa fulana za rangi ya buluu zenye nembo. Mwanamke mmoja kuongoza anazungumza na kundi hilo, huku akishika karatasi. Kuna mabegi mekundu yenye nembo nyeupe yamewekwa chini. Mandhari ya nyuma kuna watu wengine wa muundo unaofanana.

Mwanaume mmoja amevalia shati la polo la rangi nyepesi ameketi kwenye kiti na anatazama mbele. Mbele yake yupo mtu mwingine ambaye amevalia koti jeupe la daktari akishikilia mfano wa uume akiwa katika chumba cha kliniki. Inawezekana mtaalamu wa afya anatoa elimu au shairi kuhusu afya ya uzazi.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga kama vile kofia inayofunika uso, shati la kijivu na glovu za kijani. Ana begi ya kunyunyuzia dawa mgongoni. Anatumia bomba la kunyunyizia dawa kwenye mimea ya kijani kibichi shambani. Nyuma yake kuna milima yenye miti na anga ina mawingu kidogo.

Mwanamume mmoja amevalia koti la manjano akibebwa na mwanamume mwingine aliyevalia kofia nyeupe na suruali nyeusi wakivuka mto mdogo. Wote wawili wako ndani ya maji, yule amebebwa ako na buti refu, kando ya mto kuna kingo za udongo na miti. Wengine wanaonekana wamesimama kando ya mto wakishuhudia tukio hilo.

Mwanamke, mfanyekazi wa afya, akiwa ameshika sindano mkononi mmoja na chupa ndogo ya dawa, mkononi mwingine, akitazama mbele, nyuma yake kuna mwanamke mwingine ambaye amebeba mtoto, Mazingira yanayoashiria kituo cha afya au eneo la chanjo.

Chupa ya virutubisho vya Nature Made Iron eighteen miligram with Vitamin C Gummies . Chupa ina kifiniko cha njano na ina gummies za rangi ya zambarau ndani. Lebo inaonyesha faida za Iron na Vitamin C na ina picha ya raspberries , inasema kuna gummies sitini ndani.

Chupa nne za virutubisho vya afya zikiwemo vitamin D3 na bone restore kutoka kampuni tofauti kama vile, NEW CHAPTER , LIFE EXTENSION, HUM na megaFood. Kila chupa ina lebo yake yenye maelezo ya bidhaa na faida zake.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vya kutumika katika shugli za kienyeji ,Kuna vyungu vya udongo vyenye shanga ,maboga yaliyopambwa ,chupa ndogo za kioo na plastiki zenye vitu ndani , na baadhi ya vitu vikiwa vimefungwa shanga nyeupe, nyeusi na nyekundu pia Kuna bahari na vitu vingine vya asili.

Mwanamke anapokea matibabu ya meno .Daktari wa meno amevaa glovu na koti la buluu, anatumia kifaa cha mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mwanamke huyo amelala kwenye kiti cha meno na amefunikwa na kitambaa cha buluu.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika vijichupa viwili vidogo vya dawa vinavyofanana na chanjo au shindano. Kimoja kina muhuri mwekundu na kingine kina kifuniko cha blue .Zote zikionyesha maandishi ya kimatibabu. Mtu huyu amevaa pete ya fedha kidoleni.

Sanduku la dawa lenye jina Vitamin D3 likionyesha 300,000 IU per 1ml Cholecalciferol . Chini ya sanduku imeandikwa 5 ampoules of 1ml oral and IM injectable solutions na nembo ya Montage Laboratories Limited. Pembeni ya sanduku kuna ampoule moja ya kioo ya rangi ya kahawia iliyo wazi.